Daktari wa meno anafanya kazi kwa utulivu, akimng'oa mgonjwa jino kwa umakini mkubwa, mikono yake imevaa glovu safi na macho yake yanamulika eneo la jino kwa umakini, anavuta taratibu bila kusababisha maumivu, huku mgonjwa akiwa ametulia, kila hatua inaonyesha ujuzi na huruma ya kweli.